Mwanaume aliyevalia kofia jeupe ameinama katikati ya watu wanne walioketi kwenye viti vya magurudumu. Nyuma yao kuna watu wanne waliosimama wakiwa wamevalia nguo ambazo zimeandikwa Kenya.

Wanariadha wawili, wanakimbia pamoja wakiwa wameshikilia kamba. Mwanamme amevalia nguo iliyoandikwa, Rio mwaka wa 2016, na mwanamke Nissan Koech.

Mtu aliyevalia shati nyekundu lenye maandishi meupe yanayosema, Kenya, ameketi kwenye mashua. Upande wake wa kushoto kunao wanaume wawili waliosimama na chini yake kuna maji yanayopita.

Karatasi nyeupe iliyo na mstari nyeusi katikati yake lina picha ya kiwavi pamoja na mamba. Chini yake kuna maandishi meusi iliyo na tiki nyekundu.

Vitabu vyenye jalada ya samawati, nyeusi na njano vimewekwa kwenye vijisanduku vidogo vilivyoundwa kwa mbao nyeupe. Chini yake kuna sakafu iliyoundwa kwa vigae.

Viti vingi vya wanafunzi vimepangwa kwenye sakafu iliyo undwa kwa vigae. Kule nyuma, kuna tarakinishi nyeusi Upande wa juu kuna paa nyeusi ambalo chini yake kuna ukuta wa rangi ya kijani.

Wanaume watatu walio na magongo mkononi, wanacheza mpira. Kule nyuma, kuna mwanamume aliyesimama na pembezoni kulia kuna mwanamume aliyevalia nguo nyeusi na ana bendera mkononi.

Kitabu chenye jalada la waridi iko kwenye meza , ina maandishi yanayosema ayubu mashakani na limeandikwa na John Habway. Chini yake kuna vitabu mengine yanayo fanana nayo. Kule kando kuna vitabu mengine yenye rangi ya zambarau.

Lango kuu lililopakwa rangi nyeupe, nyekundu na samawati lina kuta nyeupe upande wa kushoto na kulia. Mbele yake kuna vigonda vya mawe na nyuma kuna mti unaomea.

Karatasi iliyo na herufi A , B, C ,D ,E ,F ,G ,H ,I ,J ,K ,L ,M ,N ,O ,P, mpaka Z limewekwa kwa ukutani.

Mwanamke mmoja aliyevalia shati nyekundu iliyoandikwa Kenya, amaevalia kofia kichwani na yupo kwenye mashua. Upande wake wa kulia limesimamishwa kiti cha magurudumu.

Kitabu cha watoto kilichowekwa mezani kina picha ya watu wanaojipunguza na kuchana nywele upande wa kushoto na upande wa kulia, picha ya viatu na shati. Lina maandishi meusi pia.

Magari mawili moja nyeupe na nyengine nyeusi, yamesimama mbele ya jumba refu, yenye ukuta mweupe. Juu yao kuna maandishi yanayosema chuo cha mombasa, kule nyuma kunao mti mrefu.

Kijana aliyevalia nguo ya samawati juu na kaptura nyekundu anatembea na wenzake wawili. Kando yao kuna jumba lenye ukuta wa mawe ambalo bado linajengwa. Kule nyuma kuna mti mrefu.

Wanaume walio na mguu mmoja pekee, wanacheza mpira kutumia magongo. Wamevalia shati nyekundu iliyoandikwa Kenya na kaptura ya kijani. Kule nyuma kuna miti na majumba.

Jumba lililoundwa na kupakwa rangi nyeupe juu, na samawati chini lina viti vidogo pamoja na meza ndani yake. Mbele yake, kuna milingoti mitano iliyoshikilia paa yake, na upande wake wa kushoto, kuna uwanja mdogo wa nyasi.

Mwanamke aliyevalia shati nyeusi yenye mstari nyeupe, ameketi kwenye mashua, huku akiwa ameinua vidole vya mikono yake ya kulia. Kando yake kuna maandishi yanayosema, Asiya Sururu yumo mazoezini.

Saini kubwa nyeupe limesimamishwa kwenye mawe matatu. Lina maandishi meusi yanayosema shimo la tewa. Kule nyuma kunalo saini lingine yenye maandishi sawia na kando yake kuna mlango mkubwa.

Jumba kikubwa lenye paa nyekundu lina maandishi meusi yanayosema kuwa ni Chuo Cha Msingi cha Bedzimba. Mbele yake kunao wanaume wawili waliosimama, na mti mkubwa.

Viti vingi vya wanafunzi wa shule vimewekwa kwenye foleni katika chumba chenye ukuta ya kijani na kule nyuma kuna dirisha inayoingiza mwangaza. Chini kuna sakafu iliyoundwa kwa vigae.

Jumba 𝑛𝑑efu yenye ukuta ili𝑦opakwa rangi ya samawati chini na nyeupe juu limejengwa katikati ya miti mingi mbele yake kuna uwanja mdogo wa nyasi na kule juu kuna mawingu.

Picha nne zimo kwenye kitabu. La kwanza linaonyesha mwanamume akiwa na kitabu kimoja, la pili akiwa na viwili, ya tatu kijana akiwa na kiatu kimoja, na la mwisho akiwa na viatu viwili.

Mwanamme mmoja yumo uwanjani akipiga mazoezi, chini yake kuna maandishi meusi yanayosema kuwa jina lake ni Samson Ojuka anatoka inchi ya Kenya.

Karatasi iliyoandikwa, Karibu Kwa Mwalimu Agnes, limeandikwa kwenye mlango mwekundu ulioundwa kutumia mbao zilizoshikanishwa pamoja. Pale juu kuna maandishi yanayosema Daraja Moja C.